Mwanaume huyu ambaye analala chini amevaa miwani shida yake ni kutolewa na kuekewa jino. Yeye ni mkulaji wa miraa. Miraa imemaliza meno, na yeye saa hii ana tiba ya jino inamuuma. Huyu naye daktari anamhudumia kumtoa.

Dawa hii hutengenezwa na kabila moja ambao ni wakenya wanaojulikana kama Masaai . Tamaduni zao na sifa za kujunga ng'ombe, bado wanatengeneza dawa hiki ambao ni dawa kutoka miti shamba na wanatibu watu.

Dawa hii inatibu magonjwa matatu ambayo yanasifa kinzani humu nchini. Magonjwa haya moja yao inajulikana kama Rubela na Rubela ina virusi ambavyo vinamaliza wanadamu.

Hawa wamekuja kuchota maji, mama na msichana wake. Msichana amevaa nguo nyeku nyeupe. Ile hali mama anasukuma mfereji maji itoke. Mfereji hiki ilitengenezwa na serikali ni mpaka usukume ndio ilete maji.

Huyu anapimwa na huyu jamaa ya kwamba yeye akona jino ambayo imeoza na inamsubua, inamuuma sana. Kulingana na mimi shida hio ililetwa kwa sababu yeye alikula vitu tamutamu kama sukari mara mingi sana.

Hapa kuna shida kubwa sana, watu hawa wanafaa kusaidiwa na serikali na kujengewa barabara ya maana kulingana na mimi barabara hapa ni kidogo sana naye maji zimekuja kwa wingi zina uwezo wa kubeba watu.

Mwanamke huyu ambaye amekuja kujifungua hospitali kubwa, mtoto wake amepata shida na imewekwa kwa kioo. Ilhali isitoshe bado anahudumia mtoto wake kwa njia bora zaidi na yeye ni mgonjwa amedugwa mashindano.

Mama huyu anajivunia kuwa mkenya kwa sababu ameleta mtoto wake mdogo kwa hospitali na anapewa dawa bure bila kumlipiza. Dawa hii ni dawa inayozui ugonjwa unaitwao polio. Ugonjwa hii inafanya mtoto awe kiwete.

Hawa watu wote wanapewa dawa ya kujikinga maradhi tofauti. Wanaoshewa masikio na macho na wale ambao wako na jino zimeharibika zinatolewa na kuwekewa zingine. Hawa madaktari wamejitolea na wanalipwa na serikali.

Mvua imenyesha sana maji tele barabarani. Mtu huyu wa kusukuma vitu ambaye anakula miraa anachunga sana, maji ameshindwa kutembea na viatu katikati ya barabara kwa sababu atateleza.

Mwanamke huyu akona shida ya jino , jino yake imeoza amekula vitu tamu tamu mpaka meno imeharibika sasa amkuja hospitalini ili ahudumie na daktari, hiyo jino imetolewa lakini uchung bado haijaisha vizuri.

Huyu ni mzimaji moto. Hapa kuna ajali imetokea ya moto. Huyu naye aliitwa ili azime moto lakini sasa anafanya makosa ya kuachilia hizi vitu za kuzima moto hakuna mahali.

Dawa hiki ambayo iko kwa chupa nyeupe inatibu magonjwa matatu ambao zinasifaa kizani humu chini. Magonjwa hizo moja yao ni virusi, nayo dawa hizi haiwezi tibu wakati ushakuwa na ugonjwa naye inakinga . Unafaa na kudungwa kabla ujapata ugonjwa.

Gari hiki kina sifa humu nchini. Shughuli au kazi yake kuu ambayo gari hiki inafanyanga, ni kunyonya mavyoo na kupeleka chafu ambayo ametoa kwa vyoo misituni ili isiharibu musingi.

Hapa ni msituni. Nyumba hiki ya kihistoria au ya kitamaduni ya kabila ambaye ya Wasomali iko msituni na watu wanaishi ndani. Kulingana na mimi hakuna mahali ingine ya kukaa nje. Kuna ukame zaidi, miti hazina.

Dawa hii hutumiwa kukinga maradhi tatu, maradhi hizi zinakingwa na dawa moja ambayo inaweza kuwashinda wote nguvu, dawa hii ambayo inakinga maradhi ambayo moja ni ya watoto inajulikana kama Measles na ingine iko na virusi.

Mvua imenyesha tele, mafuriko ya maji kila mahali . Wananchi hawa wamehadhirika wamama hawa hawawezi tembea venye wanataka wanateleza na kuanguka chini. Shida kuu inaweza patikani pale ni mama mmoja hawa wanaweza kuwa mjamzito ateleze anguke na mtoto apate shida.

Hawa watu ambao wanalipwa na serikali ya Ulaya au Marekani, wamekuja kuwasaidia madaktari wa Kenya, kutoa msaada na kupigana na ugonjwa ambayo inaitwa virusi vya Corona.

Mwanaume huyu ambaye amevaa kitamaduni cha Kimaasai anadungwa sindano Kwa sababu anachukua dawa ya kujikinga maradhi mmoja ambayo ina virusi imemaiza watu humu nchini.

Mwanamke huyu ambaye amevaa nguo nyeupe, yeye ni daktari ya mifupa. Naye huyu ni mteja au mwenye anakuwa anahudumia. Ako na shida ya mkono, mkono ilivunjika miaka iliyopita lakini hakuleta daktari ili ahudumiwe vizuri.

Mvua imenyesha tele. wananchi wanaathirika kwa njia tofauti. Hakuna barabara ambayo inapitika vizuri. Barabara zote ni za mchanga na maji yamejaa kila mahali.

Mwanamke huyu anapenda kuringa sana kwa sababu anawekewa jino ya dhahabu au meno ya dhahabu. Meno ya dhahabu kununua ni bei ghali sana na ikiharibika ni hasara kubwa sana kwa sababu hutapata ingine ya kubadilisha.

Mwanamke huyu mama mjamzito anasaidiwa na mama mwenzake kujua hali ya mtoto ndani ya tumboni. Hii ni njia bora ambayo hutumiwa na wazee wa kitambo, kitamaduni ya Kiafrika.

Dawa hii ni ya kupunguza uchungu. Uchungu tofauti inapunguza uchungu kwa dakika au masaa ambayo zimepangwa na daktari ambaye ametengeneza dawa hiki

Huyu ni daktari wa kupima damu ya watu na kujua wako na ugonjwa gani. Naye daktari mmoja huyu ako na uwezo wa kujua ni nini inasababisha ugonjwa huu ambao inapatikana kwa damu ya watu haswaa humu nchini kama ugonjwa ya malaria.

Hapo kuna dawa nyingi tofauti za kumeza na kukunya. Dawa hizi hutibu maradhi tofauti. Zinginezo si za kutibu lakini ni za kupunguza uchungu mwilini ilhali zingine ni za kuweka macho.

Ngamia hiki imelala kwa msituni mahali hakuna miti kwa sababu ngami hiki imechoka kubeba mzigo na kutembea kwa barabara refu sana. Kwa mara mingi sana ngamia ina nguvu sana lakini ikichoka.

Mwanamke mmoja hapa ambaye anavaa nguo nyeupe ni daktari wa upasuaji, isitoshe huyu mwanamke ambaye hana nywele, ye ni mgonjwa kwasabau amepata ugonjwa ya saratani ya kichwa, naye huyu alimfanyia upasuaji na upasuaji ikaisha vizuri.

Watu hawa wamekuja kusaidia shule ya upili ya wasichana kwa njia bora zaidi kuwaletea masabuni za kuoga, nguo na vitu zingine. Wanaleta kitu kuu moja ambayo iko hapo mbele yao ya kuwasaidia wasichana kupunguza damu ya mwili.

Hawa wamekujiwa na watu ambao husaidia wakati wa ukame watu, watu hawa wote ni wa ushago , wanaona wamevaa nguo za kitamaduni, wameletewa mtungi wa kuchota maziwa namengineo.

Huyu daktari huyu wa miti shamba alifikiria sana kwa sababu amejuwa asali ni dawa inatibu magonjwa matofauti haswa utumiwa na kabila tofauti wale wa kufuga wanyama kama Masai, Wasomali na Waturkana. Isitoshe bado huyu alitengeneza sabuni kutoka asali.